Hii inaonyesha dhana ya kujifunza kidijitali au mtandaoni. kompyuta au kompyuta mpakato ni kifaa kikuu kinachoonyesha kujifunza na aikoni mbalimbali zinazohusiana na elimu ya mtandaoni kama vile kitabu, kalamu, kofia ya kuhitimu na aikoni za mawasiliano na rasilimali za kidijitali.

Hawa watu watatu huenda kuwa wanafunzi au wafanayakazi weza wanaonekana wakifanya kazi kwenye komputa mpakato . Wawili kati yao wanaonekana kushirikiana huku mmoja akiwa amevaa vipokeo sauti masikioni na mwingine akionekana kumsaidia au kujadili naye.

Mwanaume huyo anaonekana katika mazingira ya ofisi ya nyumbani, ambayo ni mahali pa kawaida pa kujifunza kidigitali au kufanya kazi kwa mbali. Ana kompyuta mezani pamoja na vifaa vingine vya ofisi. Kitendo chake cha kurekebisha taa kinaweza kuashiria kuwa anajiandaa kwa mkutano wa video au la mtandaoni, ambapo mwonekano wa kitaalamu unahitajika hata akiwa nyumbani.

Hii ni dhana ya akili bandia katika elimu. Inaonyesha jinsi akili bandia inavyoweza kutumika kuboresha na kuendeleza mifumo ya elimu. Hii inahusu matumizi ya teknolojia ya akili bandia katika nyanja mbali mbali za elimu, kama vile, kujifundisha, kujifunza, tathmini, na usimamizi wa elimu.

Huu ni mfumo wa elimu, wa kujifunza kwa njia ya mtandao kupitia kifaa cha mkononi kama vile kompyuta kibao. Inaonyesha huduma mbalimbali zinazopatikana kupitia mfumo huu kama vile, madarasa au masomo yanayopatikana kwa kufundishwa kupitia intaneti , uwezo wa kufikia vitabu majarida na rasilimali nyingine za maktaba kwa njia ya kidijitali, na masomo au hotuba zinazotolewa kupitia video.

Huu ni mfumo wa elimu unaojulikana kama masomo ya mtandaoni au masomo ya kielektroniki. Mfumo huu ni wa kujifunza unaotumia teknolojia ya kidigitali, mara nyingi kupitia intaneti ili kuwasilisha maudhui ya elimu. Elimu hii huwezesha wanafunzi kupata kozi na nyenzo za masomo wakati wowote na mahali popote. Mradi tuuh wana kifaa cha kielektroniki kama kompyuta au simu na muunganisho wa intaneti.

Hawa ni wanafunzi wanne wa chuo kikuu, labda marafiki, wakitumia simu mahiri pamoja nje. Wanaonekana wakishiriki katika kitu kwenye skrini ya simu, na mmoja wao ameshika kikombe cha kahawa, akionyesha mazingira ya kawaida ya kujifunza au kushirikiana. Wanafunzi wanaweza kutumia simu mahiri kupata nyenzo za masomo mtandaoni kama vile mihadhara, vitabu vya kielektroniki au makala za utafiti.

Huu ni mfano wa klujifunza kidijitali ambapo tunaona wasichana wawili wenye wanatumia kompyuta dogo. Jambo linaloashiria ushiriki wao katika kujifunza kwa kutumia teknolojia. Kompyuta dogo ni zana kuu inayoonyesha jinsi teknolojia inavyotumika kuwezesha elimu katika mazingira ya kisasa ya kujifunza.

Hii ni mkono ukishirikiana na kuashiria dhana za kiteknolojia ya kisasa na ulimwengu wa kidijitali. Juu kulia kuna ishara inayo onyesha elimu au mafunzo yanayo patikana kupitia majukwa ya kidijitali au mtandao. Mkono una gusa ulimwengu unaong'aa ndani ya mduara kidijitali unayo ashiria muunganisho wa makitaifa, intaneti au mifumo ya data kubwa.

Mwanaume huyu anaonekana ameketi kwenye dawati nyumbani akijirekebisha tai yake mbele ya kompyuta. Mazingira yanaonekana kuwa ya ofisi ya nyumbani au nafasi ya kujifunzia kuhusu elimu ya kidijitali. Hii inaweza kuwakilisha kujifunza kwa mbali, kazi ya nyumbani na elimu endelevu na mazingira yakujifunzia yanayobalika.

Huyu mwanaume anashiriki katika mkutano wa video mtandaoni, labda akifanya kazi kama mwalimu wa mtandaoni au akishiriki katika mkutano wa timu ya mbali. Anaonekana akieleza jambo fulani huku skrini mbili za kompyuta zikionyesha washirika wengine wa mkutano. Mazingira yanaashiri kuwa yuko katika mazingira ya kazi ya nyumbani au ofisi ya kisasa.

Hii ni mazingira ya kujifunza kidijitali ambapo mwalimu na mwanafunzi wanatumia kompyuta ndogo. Mwalimu anaonekana akitumia kompyuta ndogo huku wanafunzi wakimzunguka na kutazama kwa umakini, wakijifunza kupitia teknolojia. Hii inaashiria ushirikiano na ujifunzaji unayoendeshwa na teknolojia darasani.

Huyu mwanume ameketi mbele ya kompyuta mpakato na amevaa vipokea sauti akionekana akishiriki katika aina fulani ya mawasiliano au kujifunza kijidijitali. Anaonekana akizugumza au kutoa maelezo labda katika mkutano wa mtandaoni au darasa la kidijitali akitumia mikono yake kuashiria au kusiaiatiza jambo fulani.

Kijana huyu anaonekana akifikiria kwa makini akiwa ameketi mbele ya kompyuta mpakato na kitabu wazi. Anaonekana kuwa katika mazingira ya kujifunza au kufanya kazi labda akisoma au akifikiria wazo fulani. Mtindo wake wa kukaa na sura yake ya kutafakari inaonyesha kuwa amejishughulisha na kazi ya kiakili au anatafakari jambo fulani.

Huu ni mfumo wa mafunzo endelevu unaoonyesha jinsi watu wanaweza kuendelea kujifunza na kukuza ujuzi wao katika nyanja mbalimbali maishani. Ikiwemo kujifunza kwa kutumia mifumo ya kielektroniki kama kompyuta au simu, au kujifunza kwa kujiongoza mwenyewe bila mwalimu wa moja kwa moja, au vinginevyo.

Hii ni masomo ya mtandao au elimu ya mbali. Hapa tuanaona mwanafunzi ambaye anaonekana kuwa akiwa amevaa vipokea sauti na anatumia kompyuta mpakato kujifunza. Anaandika madokezo kwenye daftari ikionyesha ushirika wake katika somo.

Huyu mtu anaonekana akifanya kazi au kusoma kwa mbali akiwa nyumbani. Anaonekana ameketi kwenye sofa au kochi akitumia kompyuta ndogo kwa mkutano wa video au masomo ya mtandaoni kama inavyoonekana kwenye skrini ya kompyuta. Pia anaandika kwenye daftari ikionyesha anachukua madokezo au anafanya kazi ya ziada. Vifaa vya kuandikia na karatasi vimetapakaa karibu naye.

Hii ni kompyuta kibao inaoonyesha programu. Programu hii inatoa mafunzo ya kidijitali yanayohusu usalama na afya hasa kwa wanawake wanaosafiri na jinsi ya kukabiliana na matukio yanayoweza kutokea. Kwenye skrini ya kompyuta kibao, kuna picha mbalimbali zinazohusiana na mada hiyo.

Mwanamke huyu anaonekana akijihusisha na masomo ya kidigitali au kujifunza mtandaoni. Anaonekana akitumia kompyuta ndogo na daftari, jambo linaloashiria kujifunza kupitia vifaa vya kielektroniki na rasilimali za mtandaoni. Anaonekana akizingatia kazi yake akichukua maelezo kwenye daftari lake, jambo linaloonyesha kujifunza kwa kujitegemea na usimamizi wa muda katika mazingira ya kidigitali.

Haya ni mazingira ya kujifunza mtandaoni au masomo ya mbali. Ina kompyuta mpakato iliyo wazi ikionyesha skrini yenye programu ya kujifunza mtandaoni ikiwa na video. Maudhui ya kozi na labda hata mkutano wa video na mwalimu au wanafunzi wengine.

Hawa watu wawili wanaonekana wakifanya kazi au kujifunza kidijitali. Wamekaa kwenye meza nje, labda kwenye roshani au bustani, wakitumia kompyuta ndogo na kufanya kazi au kujifunza. Hii inaashiria dhana ya kujifunza au kufanya kazi kwa mbali, ambapo watu wanaweza kutekeleza majukumu yao au kusoma katika mahali popote, bila kuhitaji kuwa katika ofisi au darasa la kawaida.

Kijana wa KKN anaonekana akijifunza kwa kutumia teknolojia, jambo linalojulikana kama kujifunza kidijitali au masomo ya mtandaoni. Kujifunza kidijitali huwasaidia wanafunzi kupata elimu na rasilimali za kujifunzia kupitia vifaa vya kielektroniki kama kompyuta mpakato. Kama inavyoonekana, kujifunza huku kunaweza kufanyika nyumbani au mahali popote penye muunganisho wa intaneti.

Hii ni thana ya ujifunzaji wa kidigitali, au masomo ya mtandaoni. Kompyuta ya mezani inasisitiza matumizi ya teknolojia katika elimu. Maneno yameandikwa wazi kwenye skrini ya kompyuta yakifafanua masomo kuu la picha yani masomo yanayofanywa kupitia intaneti. Inawakilisha jinsi watu wanavyoweza kujifunza kutoka popote kwa kutumia vifaa vya kidigitali kama kompyuta.

Hii ni kompyuta mpakato iliyowazi na kwenye skrini yake kuna maktaba ya vitabu vya kidijitali. Inaonekana kama rafu za vitabu zimepangwa kwa mpangilio mzuri zikiwa na vitabu mbalimbali vinavyopatikana kusoma kupitia kifaa hicho. Hii inawakilisha dhana ya maktaba ya mtandaoni au upatikanaji wa vitabu na rasilimali za kusoma kwa njia ya kielektroniki.

Huyu ni baba na mwanawe wakijifunza kwa kutumia kompyuta mpakato ikionyesha dhana ya kujifunza kidijitali au mtandaoni .Kujifunza kidijitali kunawezesha wanafunzi kupata masomo na nyezo za kielimu kupitia vifaa vya kieletroniki kama vile kompyuta mpakato, simu mahiri au kompyuta kibao.

Mtu anaonekana akitumia kompyuta mpakato huku kukiwa na ikoni mbalimbali zinazoelea hewani zikiwakilisha dhana za elimu na kujifunza kidijitali. Inaashiria matumizi ya kiteknolojia hasa kompyuta katika mazingira ya kujifunza au kufanya kazi.

Huyu mwanamke anaonekana akitumia kompyuta mpakato katika mazingira ya nyumbani au ofisi. Jambo linaloashiria dhana ya kujifunza kidijitali. Mwanamke huyu anaweza kuwa akishiriki katika masomo ya mtandaoni, kozi ya elimu ya juu au mafunzo ya kitaalam kupitia jukwaa la kidijitali, akitumia kompyuta yake kama chombo kikuu cha kujifunzia.

Huyu ni mvulana mdogo ambaye amevaa vipokea sauti na anatumia kompyuta mpakato huku akionekana mwenye furaha akisisitiza dhana ya ujifunzaji wa kidijitali. Mvulana huyu anajifunza akiwa nyumbani, akionyesha jinsi teknolojia inawezesha ujifunzaji kufanyika mahali popote na wakati wowote nje ya mazingira ya darasani.

Huyu mtu anaonekana akitumia kompyuta ndogo katika mazingira yanayoonekana kama kahawa au nafasi ya kufanyia kazi huku kukiwa na rafu za vitabu nyuma yake. Hii inaweza kuwakilisha dhana ya kujifunza kidijitali kwa njia kadhaa, ufikiaji rahisi, mazingira ya kujifunzia yanayonyumbulika na kujitegemea na kujisimamia.

Huu ni mfumo wa ujifunzaji wa mtandaoni .Watu wanajifunza kwa kutumia kompyuta na vifaa vingine vya kielektroniki. Hii inaonyesha jinsi teknolojia inavyoweza kuleta mabadiliko katika elimu.

Mafunzo ya kidijitali ni njia ya kujifunza ambayo hutumia teknolojia ya dijitali kama vile kompyuta na vifaa vinginevyo vya elektroniki. Mwanafunzi anaweza kufikia nyenzo za kujifunza kama vile video, maandishi na majaribio kupitia mtandao. Hii inaruhusu kujifunza mahali popote na wakati wowote.

Hii inaonyesha mazingira ya kawaida ya kujifunza kwa njia ya mtandao. Tunaona mwanafunzi akihudhuria darasa la mtandaoni. Mwalimu anaonekana kwenye Skrini ya kompyuta akifundisha kwa kutumia ubao mweusi ulioandikwa hesabu.

Hili ni skrini ya kompyuta yenye programu ya elimu mtandaoni. Kwenye skrini, kuna maagizo ya jinsi ya kurekodi sauti na pia ikoni ya kurekodi. Pia kuna maandishi chini ya ikoni. Hii inaonyesha kuwa mtu anatumia programu ya elimu mtandaoni na anahitaji kurekodi sauti.

Mwalimu anafunza mwanafunzi kwa kupitia kompyuta. Mwalimu yuko ndani ya skrini ya kompyuta akionekana kama anafundisha moja kwa moja. Mwanafunzi ameketi mbele ya meza na anaonekana akisoma. Hii inaweza kuwakilisha dhana ya elimu ya mtandaoni au kujifunza kwa njia ya teknolojia.

Mafunzo ya kidijitali yanarejelea matumizi ya teknolojia katika mchakato wa kujifunza. Hii inaweza kujumuisha kutumia kompyuta, mtandao, programu na vifaa vingine vya teknolojia ili kufikia malengo ya elimu. Mafunzo ya kidijitali yanaweza kufanyika kwa njia mbalimbali, kama vile kupitia kozi za mtandaoni, video za kujifunza, majukwaa ya elimu na matumizi ya programu za kielimu.

Mwalimu anaonekana akisaidia wanafunzi kadhaa kutumia kompyuta darasani. Mwalimu anaonekana akielekeza wanafunzi jinsi ya kutumia kompyuta na wanafunzi wanaonekana wakishirikiana na kujifunza. Hii inaonyesha jinsi teknolojia inavyoweza kutumiwa kusaidia wanafunzi kujifunza.

Majukwaa ya kidijitalia na ya kujifunza mtandaoni yanahusu mazingira ya mtandaoni ambapo watu wanaweza kupata elimu na mafunzo. Majukwaa ya kidijitalia ni pana zaidi na yanajumuisha teknolojia zote zinazowezesha mawasiliano na shughuli za mtandaoni.

Jukwaa la kidijitalia ni mfumo wa kujifunzia unaotumia teknolojia ya kidijitali kama vile kompyuta, simu janja na intaneti. Mfumo huu huwezesha watu kujifunza mambo mbalimbali kwa njia rahisi na inaweza kupatikana popote pale walipo.

Wasichana hawa wawili wanaonekana wakitumia komputa darasani. Wanaonekana wakijifunza au kufanya kazi pamoja kwenye kifaa hicho. Wasichana hao wanaonekana kuwa wanafunzi katika shule na lengo kuu inalenga kuonyesha matumizi ya teknolojia katika elimu.

Mafunzo ya kidijitalia ni njia ya kujifunza ambayo hutumia teknolojia kama vile kompyuta, simu na intaneti. Badala ya kuenda darasani wanafunzi wanaweza kujifunza nyumbani au popote walipo. Hii inafanya elimu kupatikana kwa urahisi na inaweza kuwa rahisi kwa wanafunzi wengi.

Mwanafunzi huyu anasoma kwa kutumia elimu ya kidijitalia ambayo ni njia ya kujifunza kwa kutumia teknolojia. Elimu ya kidijitalia inajumuisha matumizi ya vifaa kama kompyuta, simu na intaneti kufikia nyenzo za kujifunzia.

Jukwaa la kidijitalia linarejelea mfumo au mahali ambapo shughuli za kidijitalia hufanyika. Hii inaweza kujumuisha tovuti, programu au mfumo mwingine wowote unaotumika kwa mawasiliano, biashara au mwingiliano mwingine wa kidijitalia.

Teknolojia ya kidijitali inahusu matumizi ya vifaa vya kieletroniki na programu za kompyuta katika shughuli mbalimbali. Katika elimu, kujifunza kwa njia ya kieletroniki hutumia teknolojia hizi kuwezesha wanafunzi kupata maarifa na ujuzi kupitia mitandao. Hii inajumuisha kutumia kompyuta, simu na majukwaa ya mtandao kwa masomo, mafunzo na mawasiliano.

Mafunzo ya kidijitalia ni mchakato wa kujifunza Kwa kutumia teknolojia kama vile kompyuta, mtandao na simu za mkononi. Hii inaweza kujumuisha video, sauti maandishi na picha. Mafunzo ya kidijitalia huwezesha watu kujifunza popote pale na wakati wowote na hurahisisha upatikanaji wa elimu.

Mafunzo ya kidijitali yanahusisha matumiza ya teknolojia kama vile kompyuta, tableti, na intaneti, katika mchakato wa kujifunza. Hii inafanya elimu iwe rahisi kupatikana, shirikishi zaidi, na inawezesha mwanafunzi kujifunza kwa kasi yake mwenyewe.

Hili ni sebuleni lililopangika vizuri. Ina sofa kubwa lenye matakia ya kahawia, meza ndogo ya kahawa katikati, na zulia jeupe lenye muundo wa kijivu chini. Sakafu inaonekana kua ya mbao iliyosafishwa na kung'aa, ikionyesha mwangaza. Kuna dirisha kubwa lenye fremu za chuma na vijiti, likiruhusu mwanga wa asilia kuingia.

Hii ni miundombinu ya maktaba ya jamii au kituo cha kujifunzia. Kuna rafu zilozojaa vitabu zikionyesha upatikanaji wa rasilimali za kusoma na kujifunza. Watoto wamekaa kwenye meza na viti, wakitumia nafasi hiyo kwa kusoma au kujifunza. Baadhi ya watoto wanaonekana wakitumia vifaa vya kielektroniki vinavyofanana na kompyuta ndogo ikionyesha matumizi ya teknolojia katika mazingira haya ya kujifunzia.

Hili ni chumba cha malazi chenye kitanda cha ghorofa cha mbao ambacho kina vitanda viwili, kimoja juu na kingine chini. Chumba kina kuta nyeupe na sakafu ya mbao. Kuna dirisha kubwa lenye mapazia meupe upande wa kulia wa kitanda cha ghorofa.

Hii ni maktaba au chumba cha kusomea kilichopangwa vizuri. Kuna madawati na viti virefu vya mbao vilivyopangwa kwa safu, vikionyesha kuwa chumba hicho kinaweza kutumika kwa masomo au kusoma kwa kikundi. Upande wa kulia kuna rafu kubwa za vitabu zilizojaa vitabu vingi vilivyopangwa kwa utaratibu, ikionyesha kuwa ni mahali pa kujifunza na kupata maarifa.

Hiki ni chumba kinacho onekana kuwa bweni au chumba cha kulala cha pamoja chenye vitanda viwili vya ghorofa. Chumba kinaonekana kuwa na mapazia kwenye dirisha na nguo za kulalia zenye rangi tofauti kwenye vitanda. Kutokana na uwepo wa vitanda vya ghorofa inawezekana kabisa kuwa ni chumba cha bweni ambapo watu kadhaa wanaweza kulala pamoja.

Haya ni maabara ya shuleni ikiwa na miundo mbinu ifuatayo: kompyuta, Kuna safu ya kompyuta zilizopangwa kwenye madawati. Madawati na viti, Kompyuta zimewekwa kwenye madawati marefu na wanafunzi wameketi kwenye viti vya mbao. Mwalimu, mtu mzima anayeweza kuwa mwalimu au msimamizi amesimama mbele ya darasa akionyesha uwepo wa uongozi au usaidizi wa kitaalam. Mazingira , chumba kinaonekana kuwa na mazingira ya kawaida ya darasa.

Hii ni maktaba ambayo inaonekana kuwa maktaba ya sheria. Inaonyesha safu ndefu za rafu zilizojaa vitabu na meza za kusomea zikiwa mbele. Inatoa hisia ya utulivu na mahali pa kujifunza au kufanya utafiti.

Hili ni maabara ya kompyuta iliyo na kompyuta nyingi zilizopangwa kwenye madawati zikiwa tayari kwa matumizi ya wanafunzi au mafunzo. Hii inaweza kuwa maabara ya kisasa ya shule ya msingi ambayo inatumika kama darasa lililounganishwa na vifaa kamili vya kompyuta na maudhui ya kujifunza kidijitali kulingana na mtalaa mpya wa elimu.

Hii ni chumba cha mabweni kama yale ambayo yanayopatikana katika vioo vikuu nchini Kenya. Ndani ya chumba hiki kuna kitanda cha ghorofa ambacho kinaweza kutumiwa na wanafunzi wawili. Pia kuna meza ya kusomea iliyounganishwa na rafu za vitabu au vifaa vingine na kiti cha kukalia. Chumba kinaonekana kuwa na nafasi ya kutosha kwa ajili ya mahitaji ya mwanafunzi.

Hii ni chumba cha kulala cha bweni au dahalia. Chumba kina vitanda vingi, ikiwemo vitanda vya ghorofa vilivyopangwa kwa utaratibu. Kila kitanda kina godoro na shuka. Na kuna nafasi ya kutosha kati ya vitanda. Dirisha zinaonekana upande mmoja wa chumba zikitoa mwanga wa asili. Mazingira yanaonekana kuwa rahisi na yamekusudiwa kwa makazi ya watu wengi kama vile wanafunzi au wafanyakazi.

Hili ni chumba chenye kitanda cha ghorofa ambacho kinaweza kupatikana katika hosteli au chumba cha kulala cha pamoja. Hiki ni kitanda ambacho kina vitanda viwili au zaidi vilivyopangwa juu ya kingine na kuokoa nafasi, jambo ambalo ni la kawaida katika mabweni.

Hili ni kundi la watu wakiwa wameketi katika chumba chenye maktaba ya vitabu yaliyojaa yanayoashiria mazingira ya maktaba au chumba cha kusomea. Inawezekana watu hawa wanafanya mkutano au wanajadiliana au wanashiriki katika programu au shughuli zinazofanyika maktabani kama vile warsha au vikao vya kusoma.

Hii ni maabara ya kompyuta, kuna kompyuta nyingi zilizopangwa kwenye meza za mbao na viti vyeusi viko mbele ya kila kompyuta. Kuna kuta zimepakwa rangi ya manjano na kuna michoro mikubwa ya rangi nyekundu na bluu ukutani. Dirisha zimefunikwa na mapazia mekundu. Maabara hii inaonekana kuwa mahali pazuri kujifunzia na kufanya kazi za kompyuta.

Hili ni kundi la watu baadhi wakiwa wamevalia fulana nyekundu wakipiga picha mbele ya basi kubwa. Basi hilo linaonekana kuwa la chuo kikuu kutokana na neno linaloonekana kwa sehemu kwenye upande wa basi. Mtu mmoja mwenye kiti cha magurudumu yuko mbele ya kundi. Watu wote wanaonekana kutabasamu na wengine wanaonekana kushikilia kitu kinachofanana na kikombe.

Hili ni shule ya upili iliyoanzishwa mwaka wa elfu moja tisini na mbili kama shule ya wazungu na baadaye ikawa shule ya kitaifa. Shule hii inazingatia maadili ya bidii na kujitolea ikilenga kukuza wanaume wenye tabia imara. Idara ya kiswahili katika shule hiyo inajitahidi kuhakikisha wanafunzi wanaelewa na kufahamu lugha hii muhimu.

Haya ni maktaba, maktaba mara nyingi huwa na mazingira tulivu yanayo ruhusu umakini na kujifunza bila bukta, inaonekana kuwa kuna watu wawili waliwa wamekaa kwenye meza wakiwa wamejikita katika shughuli zao za kusoma au kufanya kazi, kuonyesha matumizi ya maktaba kama nafasi ya kujifunza.

Hili ni darasa la shule, na katika darasa hili kuna madawati na viti vya mbao vilivyopangwa kwa ajili ya wanafunzi. Madawati mengi yana sehemu ya juu ya mbao na fremu ya chuma. Sakafu inaonekana kua ngumu, labda ya saruji au vigae. Kuta zimepakwa rangi, na sehemu ya chini inaonekana kua na rangi tofauti na sehemu ya juu. Darasa linaonekana kua tupu na limepangwa likionyesha mazingira ya kawaida ya kujifunzia shuleni.

Hii ni miundombinu ya maktaba au chumba cha kusomea. Kuna rafu nyingi zilizojazwa vitabu zikionyesha mkusanyiko mkubwa wa rasilimali za kusoma. Meza na viti vimetawanyika katika nafasi hiyo vikitoa maeneo ya watu kuketi na kusoma, kujifunza au kufanya kazi. Watu mbalimbali wanaonekana wakitumia nafasi hiyo wakisoma, kujadiliana au kufanya kazi kwenye meza kuashiri matumizi ya hiyo miundombinu.

Hiki ni chumba cha kulala kilicho wazi na kitanda kimoja godoro jeupe, shuka, na mto. Chumba kina kuta za rangi isiyo kolea na sakafu iliyo na vigae vyenye muundo. Kuna pazia nyeupe zenye muundo wa buluu kwenye madirisha, na taulo zilizoning'inia ukutani upande wa kushoto. Hiki kinaweza kuwa chumba cha kulala katika hoteli.

Hii ni sehemu ya ndani ya maktaba, au gari la maktaba, inaonekana kuna rafu, rafu nyingi zilizojaa vitabu, na watu wachache wanatazama, au kuchagua vitabu. Hali hii inaashiria mahali pa kujifunza au kusoma kama vile maktaba kuu ya Kenya.

Hiki ni kiti ambacho kinatumika katika ukumbi au kiti cha sinema au kanisa. Kiti hiki kina sifa kadhaa. Sifa ya kwanza ni rangi ya nyenzo, sifa ya pili kibao cha kuandikia, sifa ya tatu matumizi, na sifa ya nne ni muundo wake.

Hii ni chumba cha mikutano. Kuna jedwali kubwa refu la mstatili lililopinda kidogo, na viti vingi vyeusi vya ofisi vilivyopangwa kuzunguka jedwali hilo. NdUkutani kuna televisheni kubwa iliyowashwa, na kuonyesha picha mbalimbali, na karibu yake kuna ubao mweupe wa kuandikia.

Huu ni ukumbi mkubwa wa mikutano au hafla unaoonekana kuwa sehemu ya miundo mbinu ya taasisi au shule. Ukumbi una viti vingi vyekundu vilivyopangwa kwa safu, vikionyesha uwezo wa kuketi idadi kubwa ya watu. Kuna eneo la jukwaa au la mbele ambalo linaweza kutumika kwa hotuba, maonyesho au shughuli nyingine.

Huyu mwanamke ako ndani ya maktaba. Amejishikilia ngazi ndogo na anachagua au anasoma kitabu kutoka kwenye rafu iliyojaa vitabu vya rangi mbalimbali. Ana nywele ndefu zilizosokotwa na amevaa shati jeupe na suruali nyeusi. Mazingira yanaonyesha maktaba yenye rafu nyingi za vitabu zilizopangwa vizuri.

Hii ni miundo mbinu ya darasa la shule. Miundo mbinu hii inajumuisha madawati na viti; hizi ni samani muhimu zinazotumiwa na wanafunzi kukaa na kuandika. Pia kuna ubao; hii ni sehemu muhimu kwa walimu kuandika na kufundisha masomo. Madirisha; madirisha huruhusu mwanga wa asili kuingia darasani na kutoingiza hewa. Ukuta na dari; hizi huunda muundo wa jengo la darasa.

Huu ni mfumo wa chumba kinachopatikana katika malazi. Chumba kinaonekana kuwa na kitanda chenye shuka ya miraba ya buluu, kabati, na mlango wa rangi ya samawati. Kuta zimepakwa rangi mbili: sehemu ya juu ina rangi moja, na sehemu ya chini ina rangi tofauti.

Hii ni chumba cha makaazi ya wanafunzi kinachofanana na yale yanapatikana Nairobi. Kushoto, kuna kitanda chenye shuka zenye muundo na blanketi nyekundu iliyokunjwa. Upande wa kulia, kuna meza au kabati ndogo iliyo na labda friji ndogo chini yake. Chumba kinaonekana kuwa safi na kimepangwa vizuri kikiwa na sakafu ya vigae na kuta za rangi isiyo kali.

Hii ni maktaba yenye rafu zilizojazwa vitabu, meza na viti. Maktaba hii inaonekana kuwa sehemu ya shule au kituo cha elimu. Inaweza kuwa katika shule ya msingi au sekondari, ikionyesha mazingira ya kujifuza na kusoma kwa wanafuzi.

Hii ni darasa lenye madawati na viti amayo ni sehemu ya miundo mbinu ya elimu. Miundo mbinu hii ni muhimu kwa mazingira ya kujifundisha na inajumuisha majengo. Madawati, viti na vifaa vingine vya kujifunzia. Katika mazingira ya shule, miundo mbinu kama hii huwezesha wanafunzi kupata elimu bora.

Hili ni kundi la watu wakifanya mafunzo kwenye uwanja wa michezo. Watu wengine wameketi chini wakisikiliza maelekezo kutoka kwa mtu mmoja. Uwanja huu unaonekana kuwa na nyasi bandia. Hata hivyo, uwanja wa michezo unaweza kuzingatiwa kama sehemu ya vifaa vya elimu haswaa kwa shughuliu za kimwili na michezo.

Hii ni maktaba iliyojaa vitabu ambayo ni sehemu muhimu ya kituo cha elimu. Maktaba huwapa wanafunzi na walimu rasilimali muhimu za kujifunza na kufundisha. Vituo vingine vya elimu ni pamoja na madarasa, maabara, kumbi za mihadhara, ofisi za utawala na maeneo ya michezo. Vituo hivi vyote husaidia kuunda mazingira bora ya kujifunza.

Hili ni bweni, na bweni hili lina vifaa mbalimbali kama vile bustani, maegesho ya bure, makabati ya usalama, hifadhi ya mizigo, maegesho ya baisikeli na nafasi ya kufanyia kazi. Bweni hili pia lina jiko lililo na vifaa kamili ikiwa ni pamoja na jiko, vyombo vya jikoni na kadhalika.

Hii ni maabara ya kisasa ya shule iliyo na meza za kazi, viti, makabati ya kuifadhi vitu na vifaa mbali mbali vya maabara. Maabara hii imefungwa na madirisha ambayo yanaangazia mwanga wa kutosha. Hii ni mazingira yanayofaa kwa mwanafunzi kufanya majaribio au kujifunza sayansi kwa vitendo.

Hii ni maktaba yenye rafu nyingi za vitabu na meza za kusomea. Inaonekana kama maktaba ya chuo kwa kuzingatia idadi ya vitabu na mpangilio wake. Kuna wanafunzi wengi wanaosoma kwenye meza na viti vimepangwa vizuri. Maktaba inaonekana kuwa mahali tulivu na pazuri kwa kusomea na kujifunza.

Hili ni ukumbi wa mazoezi wenye vifaa mbalimbali kama vile mashine za kukimbilia. Vifaa hivi ni muhimu kwa watu wanaotaka kufanya mazoezi na kuboresha afya zao. Ukumbi huu unaonekana kuwa sehemu ya hoteli au kituo cha burudani na huenda ni sehemu ya miundombinu inayotolewa kwa wateja au wanachama.

Hii ni kituo cha malazi kilicho karibu na kituo cha jiji la Nairobi. Kituo hiki kinatoa vyumba vya kulala vya bei nafuu kwenye mapambo ya kiafrika na faraga ya hoteli huku kikiwa na joto la nyumbani. Kituo hicho kina mkahawa wa paa na Bar yenye maoni ya jiji.

Hivi ni vitanda vya gorofa na vina tumika kutoa malazi ya bei nafuu kwa wanafunzi na watu wengine wanaohitaji makazi ya muda mfupi. Vitanda vime pangwa katika safu mbili na kila safu ina vitanda viwili. Vitanda vimetengezwa kwa mbao na vina godoro nyekundu.

Huu ni ukumbi mkuu ambao unaweza kutumika kwa mikutano semina au shughuli za elimu. Ukumbi una viti vingi vilivyopangwa kwa mistari, jukwaa na taa nzuri. Hii inaweza kuwa sehemu muhimu ya kituo cha elimu kutoa nafasi ya kukusanya wanafunzi na wahudumu kwa ajili ya mafunzo na matukio mbalimbali.

Hili ni darasa lililo adaliwa vyema na madawati na viti .Hii ni sehemu ya muundo mbinu ya elimu , ambayo ni muhumu kwa mazingira bora ya kunjifunzia. Madawati na viti vimepagwa kwa mpangilio mzuri , kuruhusu wanafunzi kukaa vizuri na kujifunza. Hii ni mfano wa jinsi miundo binu ya elimu inavyo weza kwadhiri ufanisi wa kujifunza,

Hawa ni watu wanaoshiriki katika shughuli ya kuandaa chakula nje ya jengo. Mwanamke mmoja amesimama akikuna mboga kwenye sahani huku mtoto akimsaidia. Wengine wamesimama karibu wakionekana kushiriki au kutazama shughuli hiyo.

Hawa ni wanafunzi wawili wa shule ya upili wakishiriki katika onyesho la mradi wa kisayansi au maonyesho ya shule. Wanafunzi hawa wanaonekana wakisimama karibu na bango la mradi wao, ambalo linaonekana kuwa na maelezo na labda majaribio au matokeo. Hii inaashiria umuhimu wa elimu ya sekondari katika kukuza ujuzi wa utafiti na uwasilishaji miongoni mwa wanafunzi.

Hili ni kundi kubwa la watu wamekusanyika juu ya mwamba mkubwa unaonekana kuwa mlima au kilima. Watu hao wamevalia nguo mbali mbali za kawaida na wanaonekana kufurahia mandhari, huku baadhi yao wamesimama na wengine wamekaa. Nyuma yao kuna anga lenye mawingu meupe na mandhari ya mbali yenye miti au mimea.

Hili ni kundi la wanafunzi na walimu wakiwa mbele ya basi la shule. Wanafunzi wengi wamevaa sare za shule zenye rangi ya buluu iliyokolea, na baadhi yao wana maneno yaliyochapishwa kwenye fulana zao ikionyesha uwezekano wa kushiriki katika tukio la kukimbia au matembezi. Basi la manjano linaonekana nyuma ya kundi , likiwa na jina la shule, likionyesha kuwa kundi hilo linahusiana na shule hiyo.

Elimu ya sekondari ni ngazi ya elimu baada ya elimu ya msingi na kabla ya elimu ya juu, kwa kawaida huchukua miaka minne nchini Kenya na wanafunzi huchukua mitihani ya kitaifa baada ya kumaliza ,elimu ya sekondari inalenga kuwapa wanafunzi ujuzi na maarifa wanayohitaji ili kufaulu katika maisha na kazi zao.

Hawa watu watatu wamekaa chini wakikata nyama. Wanaonekana kuwa wanajiandaa kupika. Kuna chombo cha kijani kibichi kilicho na maji ambacho kinaweza kutumika kwa kuosha nyama. Watu hawa wanaonekana kuwa na shughuli nyingi na wanashirikiana katika kazi hiyo.

Tunaona ushiriki hai na furaha katika shughuli ya ubinafsi ikisisitiza umuhimu wa kujumuisha na kutoa fursa kwa watu wote, ikiwemo wale wenye mahitaji maalum. Sanaa kama uchoraji inaweza kuwa njia muhimu ya matibabu na kuweza kujieleza kwa watu wenye mahitaji maalum. Kusaidia kuboresha ujuzi wa magari, umakini na kujumiana.

Kijana huyu aliye darasani anaonekana akishiriki, labda akijibu swali. Shule nyingi leo hujitahidi kuwajumuisha kumaanisha kwamba wanafunzi wenye mahitaji maalum kama vile wale walio na matatizo ya kujifunza au ulemavu fulani, hujumuisha katika madarasa ya kwaida iwezekanavyo.

Huyu ni mtoto mwenye maitaji maalum hasa mtoto mwenye uoni hafifu akicheza na mchezo wa elimu wa shanga za mbao. Tunaona msichana mdogo amevaa miwani ana tabasamu la furaha akishika na kusogesha shanga za mbao kwenye mchezo wa elimu wenye nyaya zilizopinda.

Hili ni darasa lenye wanafunzi ambao wamekaa kwenye madawati ya mbao, wakizingatia masomo yao. Mwalimu akiwa amesimama mbele ya darasa, anaonekana akifundisha au akisimamia. Hili linaweza kuwakilisha elimu jumuisha au shule inayopokea vifaa vya kujifunzia.

Hawa ni wanafunzi wawili, mmoja wao akionekana akisoma kitabu cha breli kinachotumika na watu wenye uoni hafifu. Hii inashiria mada ya mahitaji maalum katika elimu. Mfumo wa elimu jumuishi ambapo wanafunzi wenye mahitaji maalum huenda wanasoma pamoja na wenzao wasio na ulemavu.

Mtoto huyu mwenye mahitaji maalum anaonekana akishiriki katika shughuli za kujifunza na watu wazima wawili, ambao wanaweza kuwa walimu au wasaidizi wa elimu maalum. Watu wazima wanamsaidia mtoto kujifunza na kushiriki katika shughuli za ubinafsi kama kuchora, jambo linaloashiria mazingira ya shule ya chekechea au kituo cha elimu maalum.

Huyu ni mwanafunzi asiyeona akitumia kitabu cha braili ikiwakilisha elimu ya mahitaji maalum kwa wanafunzi wenye ulemavu wa kuona, mvulana anatumia kitabu cha braili ambacho ni mfumo wa uandishi na usomaji kutumia miguuso muhimu sana kwa wanafunzi wasioona kupata elimu.

Hili ni kundi la watu wakiwemo watoto wawili wenye ulemavu wa viungo walioketi kwenye viti vya magurudumu wakishiriki katika shughuli ya kielimu au kijamii kwenye meza. Wanaonekana kucheza au kijifunza kwa kutumia vitalu vya rangi mbalimbali. Pia kuna wanawake wawili wakubwa ambao wanaonekana kuwa walimu au walezi wakiwasaidia na kuwashirikisha watoto katika shughuli hiyo.

Huyu ni mtoto mwenye mahitaji maalum ambaye anatumia kiti cha magurudumu akishiriki kikamilifu katika mazingira ya kujifunza darasani. Umuhimu wa ujumlishaji wa wanafunzi wenye mahitaji maalum katika shule za kawaida, mtoto huyu anakaa darasani pamoja na wanafunzi wengine akionyesha kwamba anaweza kujifunza na kushiriki kama wengine.

Mahitaji maalum inarejelea mahitaji ya ziada au tofauti ambayo mtu anaweza kuwa nayo kutokana na changamoto za kimwili, kiakili, kihisia au kimaendeleo. Watoto wenye mahitaji maalum wanaweza kuhitaji msaada wa zaidi katika kujifunza, kuwasiliana au kushiriki katika shughuli za kila siku.

Huyu mwanamke anayeonekana kuwa mlezi au mwalimu anamsaidia mtoto mdogo ambaye anaonekana kuwa na maitaji maalum. Labda akifanya shughuli ya kujifunza au tiba ya kisaikolojia. Wote wawili wanaonekana kufurahia shughuli ya kuchora au kupaka rangi, jambo linalooashiria mazingira ya kulea na kusaidia ukuaji wa mtoto.

Huu ni mfumo wa kusoma na kuandika kwa kugusa unaotumiwa na watu wasioona. Unatumia nukta zilizoinuka kuwakilisha herufi, alama za uandishi na vikundi vya herufi. Mtoto huyo anatumia vidole vyake kusoma nukta zilizoinuka kwenye ukurasa wa kitabu akisogeza mkono wake kutoka kishoto kuenda kulia kwenye kila mstari.

Elimu maalum ya mahitaji maalum ni mfumo wa elimu unaotolewa kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum ya kielimu ambayo yanaweza kutokana na ulemavu wa kimwili, akili, hisia au changamoto nyingine za kujifunza. Lengo kuu la elimu maalum ni kuhakikisha kwamba wanafunzi hawa wanapata fursa sawa za kujifunza na kukuza uwezo wao.

Huyu mwanamke ni mwenye mahitaji maalum anaonekana akiwa kwenye kiti cha magurudumu cha umeme ndani ya maktaba akijadiliana na msichana mdogo. Mwanamke huyu anaonekana kutumia kiti cha magurudumu cha umeme ambacho kinamsaidia kusogea na kufikia vitabu kwenye maktaba. Hii inaonyesha jinsi teknolojia inavyoweza kusaidia watu wenye mahitaji maalum kushiriki kikamilifu katika shughuli mbalimbali kama vile kusoma na kujifunza.

Hili ni darasa linalojumuisha wanafunzi mbalimbali wakiwemo watoto wenye mahitaji maalum wakishiriki kikamilifu katika shughuli ya kujifunza. Tunaona kwa wazi dhana ya ujumuishaji ambapo watoto wenye na wasio na mahitaji maalum wanajifunza katika mazingira ya kawaida ya darasa.

Mahitaji maalum inarejelea mahitaji ya kipekee kielimu, kimwili, kihisia, au kijamii ambayo watoto au watu wazima wanaweza kuwa nayo kutokana na changamoto mbalimbali, kama vile ulemavu wa kujifunza, matatizo ya kimwili, au hali za kiafya.

Mwanamke huyu ambaye anaweza kuwa mlezi au mwalimu anamsaidia mtoto mwenye mahitaji maalum kutumia kifaa cha kidijitali labda kompyuta kibao. Hii inaashiria umuhimu wa teknolojia saidizi na elimu jumuisha kwa watu wenye mahitaji maalum.

Huyu ni mvulana mchangamfu mwenye ulemavu akiwa katika kituo cha urekebishaji kwa watoto wenye mahitaji maalum. Mvulana huyu anaonekana akicheza na kifaa cha kukuza ujuzi wa kufikiri na utaratibu kinachofanana na mchezo wa kutatua mafumbo.

Huyu ni mwalimu na mwanafunzi wakifanya mazoezi ya kuhesabu kwa kutumia vidole. Mwalimu anaonyesha vidole vitatu na mwanafunzi pia anaonyesha vidole vitatu. Hii inaonyesha jinsi kufundisha hesabu kwa njia ya vitendo.

Watoto hawa wawili wanaonekana wakicheza mmoja na gitaa na mwingine akicheza ngoma na wote wakiwa wanatabasamu. Hii inaweza kuhusishwa na elimu maalum ambayo inalenga kutoa mazingira ya kujifunza yanayokidhi mahitaji ya wanafunzi wenye ulemavu.

Hawa wanafunzi watatu wanaonekana wakiwa darasani. Huenda wanasoma au wanafanya kazi ya shule. Wanaonekana wamevaa sare za shule na mmoja wao anaonekana akisoma kitabu cha maandishi ya braile . Hii inaweza kuwa katika shule ambayo huwahudumia wanafunzi wenye ulemavu wa kuona.

Mahitaji maalum, ni neno linalotumika kuelezea watu ambao wanaweza kuwa na ulemavu, au hali nyingine ambayo huwafanya kuhitaji msaada wa ziada au malazi ili kushiriki kikamilifu katika jamii. Kama tunavyoona, mwanamke huyu anazungumza na watu akiwa amekalia kwenye kiti la magurudumu

Elimu maalum ni mfumo wa elimu ulioundwa mahususi kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum. Hii inaweza kujumuisha wanafunzi wenye ulemavu wa kiakili, kimwili au kihisia na pia wale walio na matitizo ya kujifunza. Lengo la elimu maalum ni kuhakikisha kwamba wanafunzi hawa wanapata fursa sawa ya kujifunza na kufikia uwezo wao kamili.

Elimu maalum kwa watu wenye maitaji maalum. Ni mbinu ya elimu inayolenga kusaidia wanafunzi wenye ulemavu au maitaji maalum ya kujifunza. Hii inaweza kujumuisha wanafunzi wenye ulemavu wa akili, ulemavu wa kimwili, matatizo ya kujifunza au matatizo ya kihisia. Elimu maalum inalenga kuhakikisha wanafunzi hawa wanapata fursa sawa ya kupata elimu bora.

Mahitaji maalum ni mahitaji ya ziada ambayo mtu anaweza kuwa nayo kwa sababu ya ulemavu, ugonjwa au hali nyingine. Mahitaji haya yanaweza kujumuisha usaidizi wa zaidi katika kujifunza, mawasiliano au uhamaji. Mahitaji maalum yanaweza kuwa ya muda mfupi au ya kudumu.

Elimu maalum ni mfumo wa elimu unaolenga kuwapata watoto wenye mahitaji maalum, msaada na rasilimali wanazohitaji ili kufanikiwa shuleni. Hii inaweza kujumuisha watoto wenye ulemavu wa akili, kimwili au wa kujifunza au watoto wenye matatizo ya kitabia au kihisia.

Watu wenye mahitaji maalum wanaweza kuhitaji msaada wa zaidi ili kufikia uwezo wao kamili. Msaada huu unaweza kujumuisha elimu maalum, huduma za afya au vifaa vya kusaidia. Ni muhimu kukumbuka kwamba watu wenye mahitaji maalum ni watu kama watu wengine wote na wanastahili kuheshimiwa na kuendeshwa kwa heshima.

Elimu maalum ni mfumo wa elimu unaolenga wanafunzi wenye mahitaji maalum kama vile ulemavu wa akili, kimwili au kihisia. Mfumo huu unahakikisha kuwa wanafunzi hawa wanapata fursa sawa ya kujifunza na kuendelea uwezo wao kwa kutumia mbinu tofauti za kufundishia na vifaa maalum.

Mahitaji maalumu katika Kiswahili yanaweza kurejelea hali tofauti za kimwili, kiakili, au kimaendeleo zinazohitaji msaada wa ziada. Hii inaweza kujumuisha watu wenye ulemavu, matatizo ya kujifunza, au hali zinginezo zinazowaathiri.